Ni mto ambao unapitia kijijini. Mto huu unaonekana umechafuliwa kutokana na takataka zinazotupwa humu na watu wanaoishi kando kando, yake.

Hapa ni katikati ya mji na tunaona askari wawili, wakikwa kwa mzunguko wa barabara, wakihakikisha hakuna dereva anayevunja sheria za barabara.